Mandhari haya ni ya shule. Yaonekana jumba la ghorofa mbili. Juu yake inaonekana wanafunzi wawili wakipita wakiwa na sare za rasmi za shule na upande wa pili kuna maandishi ilioandikwa kwenye shule hii kuashiria ni shule ya manesi au madakitari. Kando kando kuna magari ilioegeshwa na mandhari yenyewe ni ya kijani kibichi.

Paa hili la nyumba laonekana kutumiwa ama kutumia vigae. Kando kando inaonekana miti iliyomea aina mnazi, maembe. Na pia kuna nguzo ya stima inaonekana na ukuta ulionyonga. Mbele kuna nyasi zilizokatwa vyema na kunyunyiziwa maji.

Mtu huyu, mwenye kuvalia shati ya krimu, yumo kwenye bao moja la kutekea maji la Shule ya Jaffery. Anaonekana kuweka mtungi wake ili kungoja kujaza maji na kuelekea upande wa pili.

Wanafunzi hawa wanaelekea kwenye lango kuu ya shule kifundi ya Mombasa, wengine wakivalia sare kama vile mwingine akavalia nguo fupi na mwingine akavalia buibui nyeusi na kujitanda kwenye kichwa kandokando, kunaonekana mau yaliyopandwa na minazi iliyomea mbele ya jumba hilo.

Tangi hili leusi la maji limewekwa kwenye slab lililotengenezwa. Mbele yake kuna maandishi ya moto, ama mahali watu wanapokusanyika kunapotokea moto. Na mbele kuna miti ya kijani kibichi.

Mtu huyu ako kwenye jukwaa kuhutubia watu amevalia suti ya rangi ya samawati na kandokando kuna mabango yanayonyesha katiba ya watoto.

Bango kuu hili la shule ya nyali ya rangi ya samawati ndani yake kuna basi la shule ya rangi ya samawati iliyoegeshwa na pia kuna miti iliyotapakaa.

Jumba hili la ghorofa tatu inaonekana kuwa shule, mlango yake imepigwa rangi ya kahawia zimefuatana kwa mistari mmoja chini, kuna bao la maua lililojengewa na maua lenyewe upwepo wa maji na kukuwa rangi ya kijani kibichi.

Jumba hili limo na tarakilishi tatu nyeusi. Kila tarakilishi yake iko na kifinyio na kiti keupe. Ukuta wenyewe umepigwa rangi ya kijani kibichi na pia kuna pazia ya rangi ya mchanga.

Darasani humu kuna viti vya wanafunzi vya kukalia vya rangi ya kahawa, na kwenye ukuta kuna pazia na ubao mweupe. Kila kona iko na tarakilishi nyeusi zilizoekwa.

Vijana hawa wanne wako kwenye barabara kuzoa taka, wamevalia shati nyeupe na wamevalia barakoa nyeupe pia na kwa mkono wote wako na glavu. Kwa mkono wanaonekana wakishikilia taka jeusi, wanaonekana wakizoa taka kila mahali wanapopita.

Kompyuta hii imeekelewa kwenye meza. Kando yake kuna kipepesi chenye kutumia kuweka kwa masikio ili kusikia, na pia kuna kifinyio chake kwenye meza. Mbele kuna dirisha ya rangi ya kijani kibichi. Tarakilishi yenyewe ni nyeusi.

Vibembea hivi vya watoto vinaoenekana kubanduliwa kwenye shamba moja kando yake kuna miti na nyaya za stima zilizopita na kwa umbali kunaonekana maboya ya tairi inayoyoyoma.

Wanariadha hawa wanne wako kwenye laini za kupasha misuli moto. Wa kwanza akiwa mwanadada, kando yake kukiwa na mvulana aliyevalia rangi nyekundu, na kipande rangi nyeusi. Nyuma yake pia kuna wawili wanaoandamana ana kwa ana.

Wanabonde hawa wako kwenye mazoezi. Mmoja anaonekana akishika chuma hiki, kuvalia nguo nyekundu juu na chini nyeusi na mwingine yumo kwenye kiti kuendelea kufanya mazoezi yake.

Wachezaji hao viwete wanaonekana kucheza mpira wa kandanda na wamevalia sare rasmi ikiwa mashati nyekundu na vipande vya rangi ya kijani kibichi wanaonekana wamekuwa wagonjwa kwenye uwanja na wengine wanazungumza mpira.

Mwanadada huyu yuko kwenye chumba cha kufanyia mazoezi ya kuunda msuli kando yake kuna vyuma vilivyo simamamishwa vya uzani uliotoshana, amevalia shati nyekundu na suruali ama mvuto mweusi na viatu nyekundu na pia kuna benchi nyeusi iliyowekwa hapo ili kuwezesha kufanya mazoezi.

Kituo hiki ni cha watoto wenye upungufu wakusikia, kando yake kunaonyeshwa bango la kuwa kwamba inafunguliwa na kuna mataa zenye kuwaka vizuri na vibofu kuashiria kwamba ndo jengo jipya lafunguliwa.

Mwanariadha huyu yuko uwanjani anaendelea kufanya mazoezi yake kando yake kuna uwanja yeye mwenyewe ako na baiskeli ya watu walemavu amevalia sare rasmi nyeusi.

Wanabondia hao wanaonekana kuwa na tabasamu, wamevalia sare rasmi ya nchi ya Kenya ambayo ni suruali nyeusi, koti nyeupe na shati nyeupe. Katikati yao kuna aliyekuwemo gavana wa Nairobi, Mike Sonko. Wenyewe wamekalia viti vya watu wa ulemavu ama wheelchair .

Wanariadha hawa wanamenyana unyo Kwa unyo mmoja akiwa ameeka kitu ili kufunika macho yake mwanamke na pia wameshika kamba kwa mkono kuashiria kwamba anamvuta mwenzake wamevalia sare rasmi kwa hisani ya Nissan.

Kuna maandishi kama vile siku za mwezi na siku na swali aliloulizwa kama vile swali la kwanza ama swali la pili lililoandikwa na maandishi.

Darasa hili limejengwa na vigae. Kando yake kuna mlango na fagio na mbele ya ukuta kuna ubao wa rangi nyeupe ulio na maandishi yenye kuandikwa na rangi ya samawati.

Nyumba hili la ghorofa tatu, kila chumba kina madirisha yake yaliyopakwa rangi nyeupe na chini kunaonekana ua la maua ambalo liko na bango la kuonyesha wageni wapite, wapite wakielekea upande wa ndani.

Shule hii iko na manyufa nne, kila jumba liko na mlango wenye rangi ya samawati na kuchorwa nje kulingana na somo. Nje pia kuna maua iliyopandwa na uwanja wa kuchezea mpira.

Lango kuu hili la shule ya upili ya ANESTAR ambayo imechorwa kwa rangi tofauti tofauti ikiwemo rangi nyekundu, rangi nyeupe, rangi ya kahawia na huko ndani kunaonekana miti iliopandwa.